Duka dogo la kijani limefungwa. Mlango wake unao wa mbao. Kando yake bidhaa mbalimbali zimepangwa ndani, mtu amesimama karibu, njia ya lami inaonekana chini. Jua linaangaza mahali hapa.

Soko lenye bidhaa mbalimbali. Watu wanauza nguo, wengine wanatembea. Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi. Kuna meza, dondo la vitu wateja wanaangalia. Hali inaonekana ya kawaida.

Kuna magari matano ya aina tofauti ambayo yameegeshwa katika sehemu fulani mojawapo ikiwa ni gari ya polisi ya samawati, nyuma yao kuna kichaka, katikati yao kuna nyasi ambayo ni ndefu.